Kuna mtu ambaye amekosa mguu mmoja, amesimama na vyuma vyake vya kutembea huku mpira, ukiwa mbele yake, amevaa sare ya wachezaji kana kwamba ni mchezaji sugu aliyepata tu majeraha, ako uwanjani uliotengenezwa vizuri sana.